Soko , soko hii tunaona Kuna matope mingi sana Kuna maji pia katikati , inaonekana kuwa imenyesha vile tu navyo ona mafuli, ni soko ya chakula kuna zenye zinaonekana tena Kuna maembe kuna vitu mimgi zenye sinaonekana vizuri

Refu sana , trela yenye ni defu sana imesimama katika ya nyumba zilizo kandokando, tena tunaona hii trela ni ya kubeba magari, juu yake kuna magari tatu , nyeupe mbele na nyeusi katika , tena nje kuna magari mbi tatu zenye zimesimama.

Wanaume wenye wamesimama hapa nje, wamesimama karibu na gari, gari nyeupe wanaonekana kuwa wanaeka mahali wanajaribu kuweka mafuta kwa hii gari, mbele yake pia kuna gari yenye imesimama mbele yao.

Simu, mkono yenye imeshika simu, imefunguliwa upande ya mpesa, mahali tunaona mkono yake ikielekea mahali imeandikwa my account kuna juu yake lipa na mpesa, loans and savings, buy airtime, withdraw cash na hizo za juu zenye hazijaonekana vizuri, kwa bao yenye imeonekana karibu na yeye imeandikwa lipa na mpesa.

Hili ni picha, picha ya mzee mali... Wameandika ,Wamechora mlango, lango ndogo sana lenye limeandikwa baki. Bake yenye inakaa kuwa ni baki ya hospitali . Hapo juu imeandikwa AAR insurance bring health care to your door step kuna maidawa na kuna check ups na maandiko zingine.

Gari yenye imeonekana gari nyeupe imefunguliwa ni gari ndogo. Juu yake karibu na dirisha yenye imefunguliwa, imefunguliwa pia kioo, wameekelea kifungu juu yake inaonekana ni gari mpya gari ya kuuza.

Hii imefunguliwa wazi kwa mlango imeandikwa M-PESA. Kuna pia viazi zimeonekana ndani, kuna pia mtungi, kuna kinywaji cha aina aina zenye zinaonekana pia hapo kwa ndani. Nje kidogo kuna ndoo na maduka zingine.

Hapa ni nyumba yenye imejengwa ni mahali penye pa kupakiwa magari, magari nyingi zimepakiwa hapa magari za kampuni tofauti tofauti pia ni ya rangi tofautitofauti pia wote wamefungua taa zao.

Hapa ni soko, soko ya chakula, kuna ndizi yenye ni mbichi sana inaonekana ni ndizi za kuchemsha kua ndizi za kukula zenye zinahitaji kuiva, kuna zile zimeiva vizuri na kuna zile hazijaiva vizuri. Chini yao ni nyanya kuna pawpaw kuna ginger na tena imeonekana machungwa kidogo.

Hapa tunaonyeshwa gari zenye zimesimamaishwa zimepakiwa ni gari mpya ni gari zenye hazina nambari ni gari zenye zinakaa kuwa ni kama zinauzwa nyuma yao tunaona kicc nyumba refu sana.

Duka, duka yenye imefunguliwa mlango, duka yenye iko na karatsi zenye zimeandikwa Tuskys, hapo kuna mahali imeandikwa Mpesa karbu na mlano ya hili dirisha, tena kuna trei ya soda, kuna maji pia.

Magari zilizopakiwa hapa zinakaa magari zenye ni za kampuni moja , Vile tunavyoona iko na logo zenye zimefanana , tena hizi gari hazijafanana, kuna kubwa na kuna ndogo, tena hazifanani kwa rangi. Zote zinaonekana kuwa ni za kuuza na nambari ni magari mpya. Hapo juu kuna kitu imeandikwa Car Locus na nambari.

Duka imefunguliwa wazi na tena iliyo karibu imefunguliwa wazi, kwa mlango ya duka iliyo karibu imeandikwa mpesa agent nmber Equity, halafu tena ndani tunaona kuna mchoro tena zingine zenye hazijaonekana vizuri, nje kuna mama mwenye amesimama anakaa ni kama kuwa kuna vitu yenye anauza.

Hizi ni gari zenye zimepakiwa zimesimama ni gari zenye ni tofauti ya rangi moja, rangi nyeupe, tena vile tunavyoona ni gari zenye hazina nambari, zinakaa kua ni gari zenye zina uzwa. Vile tunavyoiona pia zimesimama na kuna nyumba yenye iko karibu.

Hapa kwa hili duka, ni duka ya M-pesa imeandikwa ni duka iko na dirisha, imeonekana dirisha nne. Juu ya kila dirisha ni tailor 3, tailor 4, tailor 5, tailor 6, Safaricom, m-pesa . Hapo nje kuna watu watatu ambao wamesimama.

Hapa ni magari mingi sana zenye zimepakiwa, ni laini tatu ,kuna ya nyuma ,tena tunaona ni mahali yenye ni kama ni gari zenye zinauzwa, ni gari tofauti, rangi tofauti, kampuni tofauti, tena tunaona hapa inaonekana kuwa hizi magari ni mpya hazina nambari.

Huyo mtu mwenye amesimama nje ya duka, duka enye imeandikwa jkuu Kieni Dairy Products LTD Highbridge kuna ng'ombea pia imechorwa . Hapo imefunguliwa, kuna mtu mwenye amesimama nje anaonekana kununua maziwa.

Nyumba, tunaona nyumba, kwa hili nyumba ni magari zenye zimepakiwa mingi sana, magari tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti tena kampuni tofauti tofauti. Mbele ya hizi gari ni meza yenye inaonekana kuwa ni kama ni ofisi, kuna pia tarakilishi iliyo mbele.

Gari zilizowekwa hapa zimepakwa. Ni gari zinazoka gari mpya vile tunavyoona. Hazina nambari. Tena ni gari hazijafanana. Ni gari pia zikona rangi tofauti tofauti.

Duka yenye imefunguliwa wazi dirisha, juu ya hili dirisha kuna maandiko zenye zimeandikwa juu, <inaudible> tena kuna vitu zingine zilizo andikwa ria send money and receive money world wide kuna Money gram kuna Mpesa pia.

Hii ni duka, duka yenye imefunguliwa wazi, imeandikwa kwa mlango mpesa tena kuna mpesa iliyo kando kidogo, kuna viazi zenye zimepakiwa vizuri, hapo tena tunaona vinywaji vya aina mingi.

Hizi ni noti. Noti za shilingi moja, noti za elfu moja yote. Noti hizi ni noti za Kenya yote pia. Ni noti zenye zimefanana yote. Noti mpya saa hii. Yote imewekelewa kwa meza na zimeonyesha upande mmoja, upande ya rais mstaafu Jomo Kenyatta.

Ni noti, noti za Kenya, noti za elfu moja zimeekelewa ju ya meza. Ni noti za elfu moja, noti nne, elfu nne yote. Yote ni noti za juzi. Tena imeekelea inaona upande wa moja yote, upande ya KICC.

Tunaona lori trela kubwa sana ya red . Tena kwa hili lori tunaona kuwa kuna gari ziko juu kwa hili lori. Kuna gari tena zilizo katikati ya hili lori. Inaonekana kuwa hili lori linabeba hizi magari zilizo juu na katikati.

Ambaye amesimama hapa, anaonekana ni mama ambaye mkono yake mmoja tunaona ni kama kuna vitu anataka kufinya kwa ukuta, kwa hili mashine yenye iko kwa ukuta. Hili mashine juu yake imeandikwa Milk ATM , imeandikwa La Pesca . Tena tunaona kuna maandiko zingine zimeandikwa chini yake.

Duka iliyo onekana hapa iko na maandishi juu Mount Kenya Deport ,Mount Kenya deport tena kwa upande mwingine Karibu na hilo tunaona wanaume wawili wanakaa kua wananunua kitu ama wana kwa dirisha la hiyo duka. Kando kidogo kuna mama ambaye anatembea na chini kidogo kuna mama ambaye amekaa.

Duka linaloonekana kwa hili picha tunaona ni duka lenye imeandikwa "Yustina Milk". Kwa hili duka kuna mchoro kuna mchoro wa ng'ombe. Imeandikwa tunauza maziwa fresh na mala. Tena kwa hapo nje ya hizi tunaona mtungi, tunaona tena ndoo. Hapo kando kidogo tunaona tena kesi, tunaona kuna sufuria na ndani kidogo kuna viti na kuna mtu mwenye anaonekana kukaa.

Gari lilosimama katikati ya hapa tunaona ni gari lenye liemandikwa KCN na hili gari tunaona imeoshwa vizuri limesimama tuTena kando la hili gari tunaona kuna gari lingine karibu na miti.

Tunaona hapa baiskeli Kuna mtu ambaye amesimama kando ya baiskeli kwa ili picha tena Kuna maandiko imeandikwa 'life is unpredictable but your safety doesn't have to be may fair'.

Hapa tunaona magari zilizopangwa vizuri, tunaona ni magari za aina tofauti, kuonekana ni magari za kuuzwa, hapa inaonekana kuwa wamekaa, wameekelewa kwa nyumba vile tunavyoona madirisha kubwa kubwa za glesi.

Wawili walio hapa, mzee na mama tunaona wanashikilia karatasi, moja ameshikilia karatasi, wanaonekana kuwa wanaangalia hiyo karatasi wakiwa wanatabasamu, kando yao kidogo kuna gari iliyoegezwa.

Inaonyesha nguo zilizofungwa. Kuna vile tunavyoiona zimefungwa vizuri na kamba, tena kwa umbali kidogo tunaona kuna mtu ni kama amesimamia nguo hizi juu akiwa ameshikilia.

Duka imeonekana imefunguliwa wazi. Kwa hili duka, juu ya hili duka imeandikwa m-pesa, kwa mlango pia imeandikwa m-pesa. Kuna nambari zimeandikwa pia, imeandikwa call . Tena kwa hili duka tunaona ni duka lenye vitu ndani na tena nje tunaona hakuna mtu hata

Hapa tunaona kuwa tunaonyeshwa mlango la duka moja. Kwa hilo mlango tunaona imeandikwa salon , hapo ndani yake tunaona kuna vitu, ndani tunaona imeandikwa salon Cosmestics tena kuna M-pesa, tena kwa kando yake kidogo kuna watu wameonekana kidogo, kuna viti ziko nje na miguu tena imeonekana hapo nje.

Kadi ambalo tumeonyeshwa kwa hili picha, hilo kadi imeandikwa visa, tena imeshikwa mkono mmoja, mkono ingine tunaona imeshika mashine yenye imeandikwa kwa juu yake Pesapal na kuna nambari zimeandikwa katika hili mashine ya ya pesapal.

Hapa tunaona chumba moja inakaa kama duka juu lake tunaona imeandikwa Sunny Forex Bureau, kuna tena M-PESA. Tunaona kuna mtu mmoja ambaye ameonekana kidogo akiwa amesimama kando yake.

Hapa tumepewa karatasi. Kwa hii karatasi kuna bicha iliyopikwa, kuna pikipiki imeekezwa. Tena juu ya hii motorbike kumeandikwa "Motorbike insurance one year" na 4,000, "six months" 2,500 . Tena kuna nambari chini yake kidogo.

Hapa tunaona kuna vitu fridge zenye zimeonekana hapa, moja imeandikwa salad ATM, ingine tunaona imeandikwa tassmatt Milk ATM. Kando yake kidogo kuna mama amesimama ameshikilia salad ATM.

Hapa tumepewa gari, tumepewa gari lililosimama kando ya mlango, kando ya nyumba, tunaona ni nyumba yenye iko na glasi. Gari hili tunaona tena kando ya hili gari kuna gari lingine kando yake lenye pia limesimamishwa.

Inaonyesha duka, kwa hili duka kuna mtu amesimama nje karibu na dirisha ni kama anapewa maziwa kwa mtu mwenye ako ndani, juu ya hili duka imeandikwa Kieni Dairy Products, kuna ng'ombe imechorwa pia juu ya hili duka.

Hii ndizi inayo iko hapa inaonekana kuwa ndizi tofauti sana. Vile tunaona kuna zingine hazijaiva vizuri, kuna ingine imeiva tu vizuri, na kuna ingine zenye zimeiva sana.

Kuna nyama inaonekana hapa. Inaonekana kuwa ni nyama zimekuwa na zenye zimekatwa. Kuna yenye imeandikwa. Tena kwa huko ndani tunaona kuna mtu mmoja mwenye anakaa kushughulikia hizi nyama. Hapo mbele ama hapo mbele kidogo tunaona mtu mwenye ameonekana kidogo.

Tunaonyeshwa viatu ambayo vimepangwa vizuri sanaa, Hizi ni viatu ambazo zinaonekana ni za aina Moja vile tunavyoiona viatu hivi zimepangwa inaweza kuwa ni viatu nyumbani ama ni viatu inayouzwa dukani.

Tumeonyeshwa sandles mingi sana hapa tunaona viatu mingi sana za watoto ,za watu wakubwa rangi tofauti. Kuna tena tunaona gumboots tena tunaona kwa umbali kidogo vitu kama ma begi, tunaona vitu kama nguo zenye zimeanikwa.

Tunaonyeshwa, hapa tumeonyeshwa picha la ndizi, kuna ndizi ambao bado ni mbichi zimewekwa kwa ndoo, kando yake kidogo tunaona vitunguu, tunaona tena kuna viazi tamu ambao ziko kando yake kidogo.

Hili karatasi tunaona ni karatasi ambalo tumepewa. Hii karatasi tunaona hapo juu kidogo tunaona imeandikwa Kenya Revenue Authority, registration acknowledgement receipt , tunaona taxpayers' application, application information, address details .

Tunaonyeshwa mama ambaye amesimama, kando yake kidogo tunaona imeandikwa Jubilee Health Insurance introducing Cover bora Medical bora tena tunaona kuna live free .

Hapa tunaona gari mingi zilizosimama, gari za aina tofauti tofauti vile inavyoonekana kwa hili picha. Tena tunaona hizi magari zimeenda hadi huko mbele kabisa. Zimeenda hadi mbali sana. Tena tunaona kuna manyumba wamesimama karibu na manyumba vile tuna

Mkono mmoja ambaye ameshikilia pesa mkononi mwake ameshikilia shilingi hamsini. Chini ya hiyo shilingi hamsini tunaona shilingi mia mbili ilivyo onekana. Kwa mkono wake mwingine tunaona pia ameshikilia shilingi hamsini na kati kati yao kuna shilingi mia moja.

Tunaona kuna watu ambao wamekaa nje ya duka. Kwa hili duka imeandikwa nje M-pesa, Airtel Money. Tena kwa dirisha tunaona imeandikwa M-pesa. Kando kidogo tunaona kuna fridge yenye iko na vinywaji ndani. Na tunaona hawa watu wakiwa wameangalia picha.

Huko mbali kidogo kwa hili picha tunaona kuna watu wanaoneka kuwa wako sokoni vile tunavyoiona kuna mboga mingi. Tunaona cabbage ,tunaona kuna chupa zasoda, tunaona tena kuna gunia mingi zimewekelewa kando kando na kunaonekana kuwakuna hapa ni sokoni.

Gari imewekelewa hapa tunaona gari tofauti tena hiko na rangi tofauti tena upande mwingine kidogo tunaona Kuna mtu amesimama kwa Hilo chumba ni chumba kubwa sana ya vioo.

Tunaona watu ambao wamekaa inaonekana hapa ni sokoni vile tunavyoiona, tunaona watu wengi, tunaona mwavuli mingi, tunaona nyumba mingi, tunaona nyanya, tunaona tena kuna watu ambao wanatembea ,wengine wakiwa wamekaa, tena kando yake tunaona kuna manyumba.

Hapa tunaona ni kama ni mahali pa kuuza nguo. Tunaona vile Kuna nguo zimeanikwa na tunaona tena Kuna nguo zimeanikwa kwa meza, Kuna zingine zimewekelewa juu. Kuna watu ambao tunaona wanaonekana kuwa wananunua nguo, kuna wengine kando yake kidogo, tunaona Kuna mwingine nikama anachoma mahindi na Kuna mwenye amesimama akiwa ameshikilia kichwa yake.

Hapa ni familia vile tunaona baba mama ameshikilia mtoto wote wawili wakiwa wamemwangalia mtoto mtoto naye kama Kuna kitu anaonyesha wazazi kwa Hilo tarakilishi juu ya hayo kidogo Kuna tunatunza jamii na zii famili.

Hapa tunaona kuna duka ,duka hili limefunguliwa tena tunaona kuna watu ambao wamekaa nje ya ile duka, duka hili liko na maji nje tena tunaona kuna na mchoro mingi iliyopakwa kwa hili duka imeandikwa Mpesa kuna mpira za kuchezea yenye imeanikwa karibu na mlango tena kando yake tunaona friji yenye iko na vinywaji tofauti.

Noti zilizo hapa ni noti ya shillingi elfu moja yote vile tunaona yote ni ya elfu moja kwa hizi noti tumeonyeshwa upande mmoja tu ya hili noti tumeonyeshwa upande ya KICC kwa kila noti upande ni moja tu.

Kwa karatasi tulichopewa hapa tunaona kuna picha ya mama mmoja anaonekana kua ameumia mkono, ameumia shingo. Kwa mkono hii ingine ameshikilia kitu ya kisaidia tena kwa upande mwingine tunaona kuna maandiko imeandikwa Madison General Insurance don't wait until it is too late .

Manoti. Pesa ya noti moja. Tena hapa tunaona ni noti ya elfu moja imeshikiliwa. Kwa hili noti ya elfu moja ni noti ya juzi si ile ya kitambo. Mkono yenye imeshika hizi noti ya elfu moja. Tunaona ni noti yenye imeonyesha upande mmoja, upande ya Rasi Mstaafu Jomo Kenyatta.

Inaonekana hapa kuna mkono mbili, mmoja akiwa ameshika simu. Ameenda kwa mahali pa M-Pesa. Vile tunavyoona kuna send money, withdraw money, airtime, balance . Tunaona mkono wenye umeenda inayo elekea kidole yake kwa my account . Mkono mwingine ukiwa imeshika pesa ya noti ya mia mbili.

Hapa tumepewa picha kwa hili picha kuna bodaa, kwa hii boda kuna mtu anaendesha hili pikipiki na nyuma yake amebeba abiria tena hapo kando kidogo kuna maandiko imeandikwa bima boda get your boda boda insurance cover wherever you are .

Vile tunavyoona kwa hili picha tunaona kwamba, kuna viatu zimepangwa inakaa kuwa ni viatu zinazouzwa vile ilivyoonekana kwa hii picha, tena tunaona kando yake kidogo kuna mtu ambaye anatembea kando ya hili viatu.

Nguo si inaonekana hapa kuna nguo za kitenge. Kuna yenye imepangwa vizuri. Kuna zilizo anikwa vizuri. Tena kando yake tunaona huko juu kuna kofia zimeonekana kidogo. Tena tunaona zimeanikwa vizuri.

Watu watatu ambao wamesimama wakiwa wanatazama kitu iliyo kwa mikono ya mmoja wao wanaonekana kuwa wamecheka, wanafurahia kuona, wawili ni wanaume na moja ni mwanamke.

Inaonyesha gari moja. Hapo juu kidogo tunaona kuna maandiko imeandikwa Private Car Insurance, one month 1000, one year 5000 . Tena kuna nambari zimewekwa chini yake ya hili gari. Tumeonyesha tena picha la insurance .

Vitunguu mingi sana zilizo chini. Kuna zingine kuna lori imesimama na ndani yake kuna vitunguu tena nyingi ziko ndani. Ni kama wanatoa vitunguu hizi kwa hili lori. Ndani ya hii lori kuna mtu amevalia nyekundu amesimama. Kando yake nje ya lori kuna mama amesimama, ameegea kwa kitunguu iliyo nje.

Hii nyumba chumba kubwa sana vile tunavyoiona hapa ni chumba kubwa sana ya glasi vile imetengenezwa , hapo tumeona tuko na gari zimeegeshwa nje ya hili chumba, kuna gari za rangi tofauti vile tunavyoiona.

Gari ambayo tumeonyesha kwa hili picha tunaona ni gari mpya ama inaonekana ni gari ya loni, vile tunaona kuna maandiko zimeandikwa kwa hilo gari, progressive credit, quick flexible loan halafu wameandika nambari zenye unaeza ukaituma ili upate hilo gari.

Lori refu, rangi yake nyekundu, imebeba magari, imebeba gari mingi sana, kuna gari yenye iko katikati, kuna gari iliyowekelewa juu, kando kidogo kuna miti mingi, tena tunaona hili lori ni kama inaenda ni kama inabeba hizi magari.

Hapa ni noti mbili. Noti hizi mbili ni za elfu moja. Noti hizi mbili ni za juzi. Tena kwa hizi noti mbili mwingine imetuumonyesha upande wa rais mstaafu Jomo Kenyatta. Upande mwingine tumeonyeshwa upande wa wanyama. Tunaona ndovu na tunaona tena kuna elephant .

Nchini hapa kuna upande wa juu na upande wa chini. Upande wa chini ni magari tu ambayo yameegeshwa yamesimama. Magari ziko na aina tofauti tofauti na rangi tofauti. Juu kidogo kuna magari pia yamesimama juu. Mbele ya hiyo gari kila mmoja ya hiyo gari kuna watu ambao wamesimama, wanakaa kuwa kila mtu amesimama karibu na gari fulani.

Gari zilizosimama hapa zimewekwa kusimama ni gari tofauti ,ni ya kampuni tofauti, ni ya rangi tofauti pia gari lilokaribu imeandikwa ,KDK 849 T, ingine imeandikwa KDJ 328 G, tena tunaona mbali kwa hizi magari tunaona kuna miti zimesimama.

Gari zinazoonekana hapa tunaona kuwa ni magari tofauti, ya rangi tofauti, tena tunaona hizi magari kando yake kidogo tunaona kuna mtu moja amesimama ,nyuma yake kidogo tunaona tena kuna watu wawili wamesimama.

Tumepewa karatasi kwa upande wa karatasi kuna mahali imeandikwa agency kuna buying, selling alafu upande kuna upande mwingine ukikemea kuna bandera la nchi tofauti tunaona ya Amerika, tunaona ya nchi tofauti tena katikati tunaona nikama ni pesa na kando ya buying and selling tunaona ni tofauti.

Tunaona lango, tunaona duka enye imefunguliwa wazi, kwa lango ya hili duka imeandikwa Mpesa, ndani tunaona maji yenye inaonekana, maji yenye iko na mtungi kubwa kubwa , kuna ndogo ndogo, kando ya hili duka naona kuna upande kidogo tu yenye imeonekana ya pikipiki.

Tumepea mtu wa gari

Watu wengi hapa. Tena tunaona kwa hiyo hapa kuna watu wengi. Inaonekana kuwa ni sherehe wamesimama wengi kwa upande mwingine. Tunaona kuna kuna mahali nyekundu ambapo wamesimamia. Tena kwa upande mwingine tunaona kuna magari mingi zimewekelewa. Mbali kidogo ni nyumba ambazo zimefunguliwa.

Kuna nyanya, kuna hoho, kuna dania, kuna minji ,kuna machungwa, kuna cucumber ,tunaona tena kuna kitunguu, kuna tena tunaona kando kidogo, kuna pilipili. Hapa zote tunaona kwa hili meza.

Picha ya mbwa nyeusi akiwa amefungua mdomo wake wazi, kando ya hilo picha tunaona imeandikwa your pet is in good hands with Orienta Home Insurance insuarance raa easy, Kenya orient .

Hapa tunaona kuna mlango imefunguliwa wazi. Kwa hili mlango imeandika milk ATM. Tunaona kuna michoro mingi za maziwa. Ndani ya hili nyumba la hili lango tunaona kuna ng'ombe imechorwa, kuna mashini ya milk ATM hapo. Tunaona kuna kiti kando yake pia.

Tunaonekana ni sokoni. Vile tunavyoona vinauza vitu moja, tunaona tu wameuza hapa soksi zenye ni ya rangi tofauti tofauti. Mbele kidogo tunaona kuna mama amesimama, kuna nguo pia zimeanikwa, tunaona tena kuna karatasi nyeusi.

Chumba tunaona ni chumba lenye limeekezwa magari tofauti tofauti tukiwa tunaiona kuna tena kando yake kidogo tunaona nje mlango ikiwa ni kama iko wazi tena kuna gari lingine limesimama nje.